Bango kubwa lililo na nembo ya Kenya, na nyingine kando yake ya Judicial Service Commission, huku chini yake pakiwa na sanamu moja iliyochongwa na mkuki mkononi, sehemu nyingine yaliyo andikwa internship and attachment .

Mwanaume mmoja kasimama kwenye jukwaa lililo na nembo ya Republic of Kenya kisha mkono wake wa kuume kashikilia bibilia akiwa amevalia suti ya rangi ya bluu na kando yake bendera za nchi ya Kenya na nyuma yake mandhari ya jumba.

Watu wanne walio katika nyumba, mmoja akiwa amevalia sare ya shati nyeupe na kitambulisho cha jina kenye kuning'inia kwa nguo ya rangi nyekundu kisha barakoa katika mdomo wake. Na mwingine aliyevalia koti ndogo ya rangi ya manjano huku akimpa mwenzake kitambulisho.

Katika barabara moja kuu kunaonekana watu walio na sare ya rangi kijani wakikimbia mbele ya gari moja matwana na hao wengine wamepanda juu ya matwna wengine wakaweza kupanda kwenye mlango. Umati kubwa kutoka nyuma ukilikimbisha gari.

Ndani ya uwanja mkubwa wa michezo, huonekana halaiki ya watu wanaoshangilia wakirusha mikono juu kisha mmoja akiruka juu na firimbi mdomoni na pendera ya nchi ya Kenya ikipeperuka hewani. Kisha mbele kwenye pendera mna shati lilioandikwa "Kenya". Mzungu mmoja anayetabasamu na kuangalia kamera na neno lilioandikwa kwenye ukuta " HSBC".

Ndani ya hema, palipo na watu wahudumu waliovalia, nguo za manjano na nembo ya huduma namba. Huko mbele yao pakiwa na foleni kubwa zimepiwa na watu, wengine wamevalia balakoa katika midomo yao. Wameketi tayari kupokea huduma.

Watu wawili wanaoonekana, mmoja akiwa amevalia gauni ya rangi nyeusi na nyekundu, na mwingine akiwa amevalia suti yake ya rangi ya zambarau na tai ya marooni na shati nyeupe, huku wamuonyesha kronometa yake, iliyo mkononi.

Umati wa watu wenye tabasamu katika nyuso zao, ulio ndani ya chumba kimoja huku aliosimama kuwahutubia, akiwa amevalia bendera ya nchi ya Kenya, kisha wengine wanainua mikono kumpigia makofi, na mwanaume mmoja, upande wa kushoto aliyevalia tisheti, ya lioandikwa Kenya Airways, ilio na rangi ya kija.

Mbele ya jengo, inaonekana halaiki ya watu. Baadhi wakiwa wamevaa gauni Yao ya rangi nyekundu huku wakiwa na vitengo vya rangi nyeupe kwenye shingo zao. Mwanaume mmoja aliyevalia koti akiwasalimia mikononi huku upande mwingine wakiangalia katika hamaki.

Ndani ya jukwaa wakiwa pameketi watu katika kitengo cha juu nao wengine watatu katika kitengo cha chini kilichopakwa rangi nyekundu. Upande mwingine palipo na rangi ya samawati na nyeupe. Ndani uwanjani pakiwa na wachezaji waliovalia jezi zao huku wa mbele akiwa anasherehekea.

Wachezaji wa mpira wenye sare za rangi ya blue , zikiwa zimeandikwa vifuani, bandari fc. Huonekana kucheka na kusukumana kwa pamoja, huku wengine huamasishangu na kushabikiana.

Watu walioketi kwenye jukwaa huku wameinua mikono kwa njia ya kuhamasisha, na bango kubwa la nyuma lililoandikwa maneno it's go wolf kisha wengine kuketi na wengine kuinua mikono yao, wakiwa na kitambaa cha rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu, nyeupe na kijani, kama bendera ya Kenya.

Mbele ya jukwaa lililo la kioo inaonekana mwanaume mmoja aliyeshika micro phone kwenye mkono wake wa kiume nyuma yake pakiwa na bendera ya Kenya kisha nembo kubwa la Milimami High Court civil division.

Ndani ya hema moja kubwa katika sherehe, inaonekana watu walioketi sako kwa bako nazo viti vya nyuma vikiwa; cha kwanza kimefunikwa na kitambaa cha rangi nyekundu, kisha kufuatiwa na cha rangi ya kijani na nyeupe vikiwa katika mstari mmoja. Kisha upande wa nyuma kunaonekana umati wa watu ukiwa umesimama, na miti upande mwingine.

Katika mandhari ya nyuma meusi, tunaona kasha zilizopangwa kwenye meza, ndani yake zikiwa na vitambulisho vilivyofungwa kwa vikundi, vikundi, kisha upande mwingine palipo na upande mmoja mrefu, naye upande mwingine, pakiwa na kalamu ya rangi ya kijani na kifuniko cheupe.

Umati wa watu waliovalia sare ya rangi nyekundu na nyeupe naye wa mbele kabisa akiwa na nembo ya nchi ya Kenya katika shati lake. Na hao wa nyuma wakiwa wanashangilia huku katika mawingu yakionekana nyeusi na nyeupe.

Umati wa watu uliofurika katika uwanja mkubwa huku wanaonekana kushangilia na kuinua mikono. Wa mbele kabisa akiwa amebeba bango lenye maandishi Al Aziza Fc huku wengine wakiwa wamechukua kamera zao.

Jukwaa lililojaa umati wa watu wanaoshabikia mpira, wakiwa wanaonekana kwa mwonekano hafifu na wachezaji wenye sare ya rangi ya manjano na samawati, akiwa mmoja katikati yao aliyevalia sare nyekundu, anaupiga mpira wa kandanda.

Ndani ya uwanja, nyakati za usiku. Ikiwa katika vibao ni bendera ya Kenya ni neno Kenya, juu ya kibao. Chini pakiwa na wachezaji waliovalia sare ya rangi nyeupe, kwenye vifua zao, zilizoandikwa Kenya, kisha nambari ya wachezaji.

Ndani ya chumba cha kutolea huduma ya uuma. Ikiwemo meza na tarakilishi juu ya meza .Kisha nyuma ya meza pameketi mwanamke mmoja aliyevalia sare nyeupe. Mbele ya meza pakiwemo watu wanaume watatu wamesimama na sare ya rangi nyeupe na nyeusi.

Ndani ya chumba cha kusomea huduma ya uma, kwaonekana meza moja mrefu ilio na tarakirishi mbele yake, na mkono wa mwanamke mmoja aliyevalia tishati, nyeupe, ya mingoro myekundu, huku upande wa mbele pakiwa wanaume wamesimama, wamevalia sare ilio nyeupe na nyekundu.

Katika uwaja ulio na anga ya blue na wawingu nyeupe, paonekana katika mandhari ya nyuma miti iliyopandwa, mbele wakiwa wachezaji waliovalia sare ya rangi nyeupe na kijani, wa mbele wakiwa wamesimama na nyuma kuchuchumaa.

Ndani, ya, nyumba, ya huduma, ikiwa na nembo, ya Huduma Kenya, kisha watu walio kaa upande wa nyuma, wanaume wengine katika kaunta, wakingoja kuhudumiwa, nayo ikiwa ni madirisha yalio funguliwa, yakaekwa, kateni.

Ndani ya chumba kinachoonekana watu wanne, wanaume wawili walioketi na kunakili katika madaftri na mwanamume mmoja aliyevalia suti nyeusi akiwa amesimama kando ya mwanamume aliyenakili na kumnong'onezea kisha mwanamke kwa upande mwengine aliyevalia sare nyeupe na nyeusi.

Umati wa watu huku mbele kabisa ikionekana mwanamke aliyevalia rinda lenye rangi nyeusi na nyekundu, nywele zake zilizochanwa na mkono wa kushoto wa kunyoosha kisha nyuma yake kukiwa na watu walio valia kofia mekundu yenye rangi ilio andikwa kwa maandiko meupe na manjano tuko pamoja.

Ndani ya chumba cha huduma, pakiwa ni watu walioketi katika viti karibu na kamera ikiwa ni askari mmoja na upande wa mbele karibu na kaunta akiwa mwanaume amesimama aliyevalia nguo yake nyeupe na kwamba kuwahutubia umati.

Ndani ya jukwa moja kubwa kama stadiumu. Watu walioketi upande wa juu wakiwa wamevalia sare ya rangi nyekundu. Kisha umati ukiinua mikono na kusherehekea kwa njia ya kuhamasisha. Mbele pakiwa wanaume wanaosemezana na kuinua mikono.

Umati wa watu unaoshangilia kwa kuinua mikono kama ishara ya furaha, huku walio kipaumbele washika bendera ya nchi ya Kenya, nao wamevalia sare nyeusi na bendera iliyo na rangi nyeusi kutoka juu, nyekundu kati, na mistari mieupe kati ya nyeusi na nyekundu, na nyekundu na kijani.

Halaiki ya watu waliosimama kwenye jukwaa huku wakivalia tabasamu katika nyuso zao. Mbele kabisa akiwa ni mwanamke mmoja aliyevalia rinda la zambarau ameshika karatasi ya kijani mkononi mwake na mwanaume aliyevalia suti ya zambarau anashika karatasi nyingine nyeupe na madoa ya kijani mikononi mwake.

Katika uwanja wa kucheza kandanda, kunaonekana wachezaji wawili, mmoja akiwa amevalia jezi ya bluu na nyeupe na suruali vilevile na soksi, na mwingine amevalia majano na kijani, huku kwenye jukwaa pakionekana watu wachache, kwenye viti vilivyopangwa sambamba na rangi ya bandera ya Kenya.

Ndani ya chumba cha huduma ya umma palipo na nembo kubwa ya huduma kenya paonekana viti vilivyopangwa kwa mpangilio wa mistari kisha kaunta za ndani zikiwa na wahudumu, nacho kiti kimoja kuekwa nje ya kaunta kwa yule anayeketi kuhudumiwa.

Cheti cha kuchapishwa cha uzazi, kilicho na jina Certificate Of Birth katika utangulizi, kisha kapigwa sahihi kwa kalamu ya rangi ya samawati na kuonyesha majina katika rangi nyeusi na majina mengine katika rangi nyekundu.

Wanaume wawili mmoja aliyevalia suti ya rangi ya zambarau na shati nyeupe na tai ya samawati na mwingine akavalia kofia na sare yake ya rangi nyeusi na nyekundu.

Halaiki ya watu iliyo juu ya jukwaaa lenye kushangilia wakiwa juu wakiwa wamevalia sare ya rangi nyekundu na wakiwa wamebeba bendera ya nchi ya Kenya kwenye upande wa kushoto kisha wengine upande wa chini vile vile wakiwa wameketi wakitazama kwa hamaki.

Watu waliovalia sare ya nyekundu na kijani wanainua mikono kama kushangilia na mmoja wao kati kuinua tembo wawili kwenye kibao kama ushidi walioshinda kisha nyuma kunao nembo ya Sport Pesa na maandishi kuandikwa kwenye ukuta ya Kenya Rugby Union .

Kijana mmoja wa umri wa makamu aliyesimama mkononi wa kuume akiwa ameshika paspoti na mkono wa kushoto ukiwa umeshika karatasi na bahasha, nyuma yake pakiwa ni maegesho ya magari chini ya miti mirefu, upande wa nyuma tena kidogo ukiwa na mwavuli mkubwa wa kijani.

Ndani ya chumba cha huduma palipo na mahali pa kuwapokelea wateja iliyo na meza kubwa yenye mraba iliyo na maneno yaliyoandikwa information desk nembo kubwa ya huduma Kenya.

Ndani ya chumba cha huduma, pakiwa na nembo ya Huduma Kenya huku watu walioketi katika viti na mwanaume mmoja aliyeketi akiangalia upande mkabala na watu, nao waonekana kuangalia kwa hamaki, upande mwingine.

Ndani ya chumba Cha kutolea huduma ya umma ikionekana kaunta Nambari ishirini na mbili na nambari ishirini na moja, na mwanaume aliyevalia koti la rangi ya sambarau ako katika kaunta ishirini na mbili. Mwanamke mhudumu alivalia sare nyeupe na nyekundu naye nambari ya kulipia kwa kibandiko cha Mpesa.

Katika jukwaa la nyuma palipo keti na watu waliovalia sare za rangi nyekundu na nyeusi ndani ya uwanja pakiwa na wanawake wawili moja aliyevalia sare nyeupe akiwa na mpira na msukumo wa pili aliyevalia sare ya samawati.

Penye jukwa lililo na viti za zambarau na kisha kuna ngazi ya kupanda na kushuka na viti vya rangi nyekundu, na watu walioketi kwenye jukwaa. Ndani ya uwanja tunaona wanawake wawili wakicheza mpira; mmoja akiwa amevalia nguo yake ya kijani na nyekundu, mwingine akivalia nyeupe.

Ndani ya chumba ya huduma chenye nembo Huduma Kenya, palipo na meza kubwa kama counter kisha askari akaketi kwenye upande wa mbele wa counter , pande wa nyuma ikiwa ni mhudumu aliyevalia sare nyeupe na nyekundu.

Mbele ya chumba kilicho na kuta za mabati na paa ya mabati kuna meza na watu walioketi nyuma ya meza wanaonekana kuandika katika madaftari kisha mwanamke mmoja aliyesonga nywele za blue amesimama kando yao.

Ndani ya chumba cha huduma pakiwa na wateja wanao hudumiwa nao watu waliovalia sare za nyeupe na nembo ya huduma kenya wakiwa wamefungua talakilishi kwa upande mmoja halaiki ya watu iliyosimama nje ya kaota.

Katika uwanja wa michezo pakionekana watu waliovalia sare ya nguo ya manjano, wakiruka. Naye mmoja wao mrefu akiruka na kupiga mpira kwa kichwa akiwa amevalia sare ya rangi nyekundu na madoa meupe. Kisha jukwaa la nyuma wakiwa watu wameketi katika mwonekana hafifu.

Ndani ya chumba. Mahali karatasi zilipokuwa na watu kuandika na kujaza katika madaftari. Upande mwingine, ukionyesha mtu aliyenyoosha kidole na mwingine kushika kidole kukiweka katika chuma kilichowekwa wino.

Ndani ya chumba cha huduma, kilicho na nembo ya Huduma Kenya, chenye rangi ya kijani na nyekundu na nyeupe. Aonekana mtu moja katika jumba mwanamke, kavalia shati jeupe na suruali ndefu jeusi.

Ndani ya chumba cha kutolea huduma kwa wananchi ,paonekana walio nyuma ya tarakilishi, wavalia sare za rangi nyekundu na nyeupe na nyeusi nao wengine wahudumu wamesimama mbele yao na wengine kuketi katika viti kungoja huduma.

Katika jukwaa, nyuma pakiwa na mwanamke mmoja mwenye sare ya nyeusi na nyekundu . Amebeba bibilia mkononi mwake kana kwamba Kuapa nyuma yake pakiwa na bendera nne za nji ya Kenya ,upande wake wa kushoto pakiwa na mwanamke mwingine aliyevalia sare na mwanaume upande wa kulia.

Mbele ya jengo moja, inaonekana watu watatu waliovalia sare nyekundu na nyeusi, kisha kama tai nyeupe, huku wanawake wawili wakiwa wameinuliana viwiko na mwanamke upande mwingine akiwa ameshika barakoa mkononi mwake karibu na kifua.